Twiga ni kati ya wanyamapori wala nyasi wenye mvuto kwa watalii. Wanyama hawa hupatikana katika mbuga za wanyamapori kama Serengeti na Ngorongoro, pia wanyama hawa hupatikana katika hifadhi mbalimbali za taifa.